Hapa mna kongamano ya watu na hatimaye hawa ni mashabiki waliovalia nguo ya Kenya. Nguo ambayo inaonyesha bendera ya Kenya. Wengine wamejibebeba bendera kubwa ya Kenya wakishangilia, wengine wameinua mikono yao juu wakipiga.

Hawa ni wachezaji waliovalia nguo ya njano iliyochanganyika na kijani kibichi. Mwonekano wao wanaonekana wenye furaha. Natumai waliweza kupata bao kwa hivyo wanashangilia na huku wengine wakikumbatiana.

Natumai hili ni kituo cha huduma ambalo linahusiana na mambo ya SHA na Uwezo Fund Services kama vile tunavyoonyeshwa mahali pale. Ni kituo ambacho watu hupokea huduma mbalimbali za fedha pia SHA ya serekali.

Hawa ni wanadada, hatimaye ni wachezaji wa da ambao ni wakike; wanacheza mpira wa kikapu. Kuna huyu mwanadada mmoja aliyevalia nguo ya buluu au samawati na mwengine amevalia nguo ya nyekundu; wanacheza mpira wa kikapu.

Hili ni kwa kongamano la watu. Watu hawa miongoni wa watu wazee kwa wamama na kwa watoto pia vijana wamo humu humu wako kwenye huduma wameenda kupokea huduma fulani.

Hapa, mna watu watatu, ambao wanahusika, na swala la kesi, swala la hukumu, na natumai natumai kuwa hawa ni majaji. Majaji watatu, wawili ambao ni wanawake wawili na mwanaume mmoja wameeka sura la tabasamu pale.

Hawa ni wachezaji wanawake, wamevalia nguo zao rasmi za michezo, nguo hizi ni buluu ama samawati, wamo kwenye michezo wasemama mahali pale na dhani.

Hawa ni mashibiki ambao wanashabikia timu la tusker kwa sababu lao kwenye shati lao kumechapishwa jina tusker na wanaonekana kufurahia kwa sababu timu yao ni kama iliweza kushinda goli.

Hapa mna tenki la maji ambalo limewekwa kwenye mnara wake na pia kuna paipu ambazo zinapitisha maji, zikielekea kwenye tenki na pia zinapeleka maji hayo hayo kutoka kwenye tenki kupeleka sehemu nueti, sehemu mbalimbali.

Hapa mna watu kadhaa na mahema meupe. Watu hawa wameketi chini na kuna nikijaribu kutazama vizuri mna madaktari. Daktari amevaa barakoa pamoja na watu wote ambao wako hapa wamevaa barakoa. natumai hii ni kongamano la kiafya ambao limeleta watu pamoja.

Hapa mna watu haswa wananchi na pamoja na watu ambao wamevaa jaketi la kuakisi mwanga. Natumai wanashughulikia maneno ya kura kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye anaweka kidole chake kwenye gajiti fulani. Kwenye chombo fulani cha elektroniki.